Kwenye picha hii, naona ya kwamba wanaweza kuwa sokoni kwa sababu kuna matunda aina mingi pale. Kwa mkono wa kushoto, naweza kuona kuna machungwa. Katikati, naona parachichi, alafu kwa mkono wa kulia, ninaona mbao. Kuna maparachichi pale.